Guzo ya simu au umeme iliyo na wingi wa nyaya zilizoning'inia chini na kuunda rundo. Sanduku la plastiki lenye matundu limefungwa kwenye nguzo hio. Likining'inia kwa upande mmoja. Nyuma kuna majengo na miti na watu wawili wanaonekana wakitembea mbali.

Majengo yenye paa za kijani kibichi mbele zikiwa zimepangwa kwa safu. Nyuma ya majengo hayo kuna mstari wa miti mirefu ya kijani kibichi. Zaidi ya miti kuna nguzo kubwa za umeme za chuma zinazopitisha nyaya za umeme zikiashiria njia ya usambazaji wa umeme.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kilichoko katika eneo la wazi lenye nyasi na vichaka. Kituo hicho kina mitambo mingi ya chuma na nyaya, na kimezungukwa na uzi uzio. Anga inaonekana wazi, na kwa umbali kuna mandhari ya milima au vilima.

Kiwanda kikubwa chenye miundo mingi ya chuma na mabomba. Huku moshi mwingi ukitoka kutoka sehemu kadhaa za jengo. Inaonekana kama shughuli za uzalishaji zinaendelea. Kiwanda kimezungukwa na mandhari ya asili yenye miti na milima kwa mbali na kuna barabara au njia zinazoelekea kwenye kiwanda.

Milima mirefu iliyofunikwa na kijani kibichi inaonekana katika picha hii ikiwa na nguzo kadhaa kubwa za chuma zinazobeba nyaya za umeme zikipanda kuelekea kilele ,nyuma ya milima anga limeungana na bahari ya buluu ikionyeshwa mandhari ya kuvutia mazingira asilia na miundo mbinu ya binadamu sehemu fulani za milima zinaonekana kulimwa.

Kituo cha umeme chenye jengo dogo jeupe na miundo mingi ya chuma nyeupe inayoinuka angani. Kuna nguzo ya nyaya zinazoashiria usambazaji wa umeme. Mbingu ni ya bluu na hali ya hewa inaonekana shwari. Inaonekana kama sehemu muhimu ya miundo mbinu ya nishati.

Transfoma kubwa ya umeme umeekwa juu ya nguzo mbili za umeme. Waya nyingi zinaonekana zikielekea na kutoka kwenye transfoma hiyo, ikiashiria usambazaji wa umeme. Chini ya nguzo, kuna miti na mimea mingine. Mandhari yote inaonyesha miundombinu ya umeme katika mazingira ya wazi.

Kituo cha kupoza na kusambaza umeme. Kikionyesha transfoma kubwa katikati na nguzo za umeme unazobeba nyaya. Miuondo mbinu hii ni umuhimu wa kusambaza nishati ya umeme katika maeneo mbalimbali. Ikiwa kilisha sehemu muhimu au ya gridi ya taifa. Eneo linaonekana wazi likiwa na mimea michache.

Kituo kikubwa cha umeme kikiwa na minara mingi ya chuma na nyaya ndefu za umeme zilizo unganishwa. Miundo hii ni kubwa inaonekana likiwa na lengo la kusambaza umeme wa kutosha. Eneo lote limepangwa vizuri na lina onyesha uwezo mkubwa uhandisi. Huku likiwa na anga la bluu juu.

Sanduku jeusi lililowekwa kwenye guzo, likionekana kituo cha kuunganisha nyaya. Kuna nyaya nyingi nyeusi zimekusanywa chini na kuelekea kwenye sanduku hiyo. Hizi nyanya zinaonekana kuwa za mawasiliano au umeme zikiunganisha huduma mbalimbali.

Watu wawili wamevaa fulana za manjano zinazong'aa wakitembea karibu na miundo mbinu mikubwa ya umeme. Nyuma yao kuna nguzo ndevu za chuma zenye nyaya za umeme zinazopita juu. Hii inaashiria eneo la kituo cha umeme au njia kuu ya kusambaza umeme.

Kifaru wawili mmoja mkubwa na mwingine mdogo wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu kavu. Nyuma yao kuna mandhari ya mbali yenye miti michache na anga lenye mawingu. Inaonekana kama wapo porini au kwenye hifadhi ya wanyama.

Kara wawili wakubwa wanatazamana kwenye ardhi yenye udongo kavu. Maganda yao ni ya kijivu kahawia na yana mifumo ya kipekee. Wanayama hao wanaonekana kuwa watulivu na wanajumuika vizuri na mazingira yao ya asili.

Twiga watatu wamesimama katika mazingira ya asili. Wana rangi ya kahawia na madoa meusi yanayofanana na ramani, sifa yao kuu. Twiga wawili wako karibu na mmoja anaonekana kuangalia upande mwingine. Nyuma yao kuna miti na mimea mingi kuonyesha kwamba wako katika hifadhi ya wanyama au porini. Wanyama hao wanajulikana kwa shingo zao ndefu na urefu wao.

Mwanaume mweusi akiwa ameshika mnyama mkubwa anayeonekana kama mjusi au chatu. Amevalia shati la mikono mifupi na suruali ndefu. Nyuma yake kuna mimea na miamba na anaonekana kuwa nje katika mazingira ya asili.

Mtu akifungwa kwa mikono yake akiwa amezama kwenye bafu kubwa la pastiki lililojaa nguo chafu baadhi zikiwa tayari zimetoka nje ya bafu. Mtu huyo anaonekana amevua viatu na picha inatoa mazingira ya nje au yasiyo rasmi.

Kundi la wanaume watano wakiwa ndani ya maji wakivua au kusafisha kitu. Wawili wamesimama upande wa kushoto na watatu upande wa kulia wote wakiwa wamejishughulisha na kazi hiyo ndani ya mto au ziwa.

Mabomba makubwa mawili ya bluu yakipita juu ya ardhi, labda yakibeba maji au bidhaa nyingine. Mabomba hayo yanaunganishwa na viungo vikubwa na yanaonekana kuungwa mkono na miundo chini yake. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa wazi na isiyo na watu wengi.

Mtazamo wa angani wa jengo kubwa la kihistoria lenye mnara mrefu wa saa unaopeperusha bendera. Chini yake kuna majengo mengine yaliyozunguka na maeneo ya kuegesha magari yaliyojaa yote yakiwa yamewekwa chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe.

Mnyama anayeitwa mbongo ambaye ana milia ya kahawia na nyeupe akila nyasi. Ana pembe ndefu zilizopinda nyuma. Yuko katika eneo lenye mimea mingi na miti, ikionekana kama makazi yake asili au hifadhi ya wanyama.

Ndege watatu weupe na weusi wanafanana korongo au ibisi wamesimama karibu na maji, kuna nyasi nyingi kuzunguka maji na pia mimea mirefu inaonekana nyuma inaonekana kama wako kwenye ukingo au ziwa au mto.

Kifaru mdogo akitembea katika eneo lenye nyasi chache. Nyuma yake kuna mwanaume aliyevaa sare ya rangi ya kijani kibichi akionekana akikimbia au kutembea haraka, huku akishika blanketi lenye mistari ya rangi ya bluu, zambarau na nyeupe.

Tembo mchanga akifurahia kutupa vumbi juu ya mgongo wake huku mkonga wake ukiwa umenyanyuka juu. Nyuma yake kuna tembo mwingine na kundi la watu wakitazama. Hii inaonekana kuwa katika eneo la wazi, pengine hifadhi ya wanyama.

Mandhari inaonekana kua kutoka katika makazi au mtaa wa mabanda, inayobainishwa na miundo mingi iliyojengwa kwa haraka nyuma. Kuna watu watatu, mwanaume mmoja ameketi upande wa kushoto, akiangalia chini. Mwanaume mwingine amesimama upande wa kulia , na kijana mmoja yuko mbele yake akichuchumaa na kuonekana akichambua vifaa au taka.

Wamasai wakiwemo wanaume, wanawake na watoto wakiwa wamekusanyika katika umbo la duara au nusu duara. Wengi wao wamevaa shuka za jadi zenye rangi nyekundu na wengine wameshikilia fimbo. Kuna mgeni mmoja au wawili wasio wamasai wakiwa katikati yao.

Onyesho la sarakasi ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa watu. Wasanii watatu wamevaa nguo zenye milia myekundu na myeupe na mmoja amebeba mwingine juu ya mabega yake wakiwa wanaonyesha ustadi wa kusawasisha. Ukumbi una viti vingi vya watazamaji vilivyojazwa na watu.

Rundo la takataka na begi kubwa la kijani kibichi lililojazwa takataka likining'inia kwenye mizani .Nyuma kuna kuta zilizotegenezwa kwa mabati na mbao. Hii inaashiria eneo la uvui taka.

Twiga mdogo labda mtoto akisimama katikati ya mimea na vichaka. Ana rangi ya kahawia, nyeupe na madoa yenye michoro maridadi na nywele nyeusi juu ya kichwa chake. Anaonekana anatazama moja kwa moja kwenye kamera akionyesha udadisi na utulivu wake.

Kundi la wanawake ,wengi wao wakiwa wamebeba watoto wachanga migongoni mwao, Wamesimama mistari au karibu na kila mmoja na wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje. Labda kijijini au sokoni .Wamevaa nguo za kitamaduni za kiafrika zenye rangi mbali mbali.

Wanafunzi kadhaa pengine shuleni wamekusanyika karibu na kompyuta ,wanafunzi wawili wa kike walio mbele wakiwa wamevaa sare za buluu wanagalia kwa makini skrini ya kompyuta inaonyesha kile kinachoonekana kama maudhui ya elimu yenye picha za nyuso na maandishi.

Wanawake wawili wakichota maji katika eneo linaloonekana kuwa makazi duni au kijiji. Mwanamke mmoja yuko kwenye bomba akijaza ndoo huku mwingine akitembea na ndoo tupu. Kuna nyumba zilizoezekwa kwa mabati nyuma na nguo zimetundikwa nje zikikaushwa. Mazingira yanaonekana kuwa kavu na vumbi.

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu. Mmoja amevaa koti la bluu, mwingine suti na wa tatu kanga wakionyesha utofauti wa mavazi katika mazingira ya asili, labda katika hifadhi ya msitu ya Karura hapa Nairobi.

Nyani mkubwa labda sokwe. Nyani huyu ana manyoya meupe meusi na anaonekana kutembea kwenye matawi au nguzo. Nyuma yake kuna miti mingi ikionyesha kuwa yupo kwenye mazingira ya asili kama vile msitu au mbuga. Jua linaonekana kumwangazia vizuri na picha imepigwa wazi.

Watu watatu wanajitahidhi kusafisha eneo lenye uharibivu mkubwa unaonekana kusababishwa na mafuriko. Eneo lote limejaa matope na taka miti imengolewa. Watu hao wanajitahidhi kuondoa uchafu huku moja akiwa amevaa suti ya kinga.

Jengo lililloporomoka au lililobomolewa huku watu wengi wakikusanyika karibu na eneo hilo pengine wakitazama mabaki . Inaonekana kuwa tukio la maafa au uharibifu mkubwa labda kutokana na janga la asili, ajali au uharibifu uliopangwa.

Kundi la watu pengine wafanyikazi wakiwa wamevaa buti za njano, na wengine wakiwa na sare wakifanya kazi katika eneo lenye matope na takataka. Wanaonekana wakikusanya au kusafisha uchafu labda baada ya mafuriko au katika eneo la dampo. Mazingira yanaoenkana kuwa chafu na yenye changamoto.

Chui mwenye madoa meusi na ngozi ya kahawia. Chui huyu aonekana akiangalia moja kwa moja mbele, macho yake yamejikita yanaonyesha umakini. Nyuma yake kuna majani kidogo ikionyesha kuwa yuko katika mazingira yake ya asili.

Ndege mweupe mkubwa mwenye domo refu la njano, ana rangi nyekundu karibu na jicho lake. Anaonekana ametulia akielekeza kichwa chake upande. Manyoya yake ni meupe safi. Mazingira ni ya kijani kibichi akionyesha yuko katika asili.

Tembo mdogo mwenye rangi ya kipekee kama pinki au mwekundu kidogo akitembea taratibu. Ardhi chini yake inaonekana kavu na vumbi. Anaonekana mwenye utulivu na hana haraka. Jicho lake linaonekana dogo kulinganisha na umbo lake lote.

Mnyama mwenye rangi ya kahawia anayefanana na nguruwe au nguruwe mwitu amesimama kwenye udongo. Kuna miguu kadhaa ya watu inayovalia viatu inaonekana nyuma ikionyesha kuwa watu wako karibu na mnyama huyo. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje labda bustani au eneo la wazi. Mnyama anaonekana akichunguza ardhi mbele yake.

Watu watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wamesimama kwenye njia ya mlima au kilimo. Watu wamevaa mavazi yanayofaa kwa kupanda milima kama vile fulana na suruali au kaptura. Mmoja wa wanaume amevaa begi mgongoni. Mwanamke yuko katikati akiwa ameinama kidogo labda akipumzika. Nyuma yao kuna mandhari pana ya milima na mimea ikionyesha kuwa wako katika eneo lenye asili nzuri. Wanaonekana kuwa wamefurahia safari yao ya kupanda mlima.

Mandhari karibu na reli, juu ya reli kuna rundo kubwa la vitu visivyoeleweka labda taka au chuma cha pump zikiwa zimekusanywa. Watu kadhaa wamesimama karibu na rundo hili wakionekana kushughulika nalo au kulizingatia. Nyuma kuna miti mingi na mandhari ya asili. Hali hii inaashiria shughuli nzito za kuondoa au kusafirisha vitu hivi.

Simba dume mkubwa na mwenye manyoya mazito amelala chini akipumzika. Ngozi yake ina rangi ya dhahabu iliyokoza na anaonekana ametulia kabisa. Macho yake yanaonekana yamefungwa nusu akipumzika kwenye eneo lenye kivuli, labda ndani ya boma au banda.

Twiga mrefu akitembea pole pole kando ya gari jeupe aina ya gari ya kusafiria bara barani gari hilo lina gurudumu la akiba nyuma yake mandhari ni ya wazi yenye bara bara ya vumbi inayoonekana wazi na miti michache mbali anga ni ya buluu iliyojaa mawingu meupe meupe.

Familia ya nyani wakiwa watatu. Mmoja wao yuko mbele kabisa akitazama mbele. Pembeni yake kuna nyani mwingine na katikati yao anaonekana mtoto mdogo wa nyani. Wanyama hawa wako katika makazi yao ya asili labda msituni.

Simba ndume mwenye uso kubwa na manyoa mazito anatazama moja kwa moja. Macho yake yanaonyesha makini mkubwa. Pua yake kubwa na ndevu zake ndefu zinazoonekana kwa wazi. Rangi yake ni ya kahawia iliyokolea ikionyesha nguvu na utulivu.

Paa aina ya swala akiwa ameinamisha kichwa akila majani. Ana rangi ya kahawia na sehemu ya tumbo yake ni nyeupe. Pembe zake ni ndefu na zimepindika kwa kuvutia. Nyuma yake kuna nyasi ndefu za kijani na ardhi yenye mawe kidogo. Inaonekana ni mazingira ya wazi, pengine bustani au hifadhi ya wanyamapori.

Soko lenye shughuli nyingi na pia barabarani kuna watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na vitu vya nyumbani vilivyowekwa chini au kwenye meza ndogo. Upande wa kushoto kuna mtu amevaa nguo nyekundu akitazama shughuli. Nyuma magari yanaonekana kuashiria ni eneo la umma.

Tembo kadhaa wengine wakilala chini kwenye ardhi nyekundu huku wengine wamesimama. Nyuma yao kuna kundi la watu wakitazama wakiwa wamesimama kwa umbali labda kwenye hifadhi ya wanyamapori au kituo cha kulelea tembo. Mandhari inaonekana kuwa wazi na kuna miti nyuma kabisa.

Makaazi yaliyojengwa kwa wingi kwenye mteremko wa kilima nyumba nyingi ndogo zikiwa na paa za mabati zimejengwa karibu karibu, muundo inaonekana kuwa imetengenezwa kwa haraka na zimekusanyika pamoja. Nyuma kuna kilima kisichofunikwa na mimea sahihi inaonyesha eneo lenye idadi kubwa ya watu.

Mandhari ya asili yaliofungua macho kwa uzuri wake wa asili. Mbele kabisa kuna mto pana unayotiririka polepole ukiwa umezunguka mimea mirefu ya kijani kibichi na vichaka. Nyuma ya mto kuna milima iliyo funikwa kwa misitu minne ikionyesha utulivu wa mazingira hayo.

Shamba la miti ya kijani kibichi labda kahawa au makadamia. Miti imeandliwa kwa safu na imeonekana yenye afya na majani mengi. Udongo pia ni wa kijani kuashiria rotuba. Anga inaonekana juu ikionyesha mandhari ya nje.

Mjusi wa kupendeza mwenye rangi angavu anaonekana akiwa amepumzika. Kichwa chake kina rangi ya machungwa au mekundu na mwili wake ni wa buluu. Amekaa juu ya jiwe au tawi huku kukiwa na mandhari ya kijani kibichi nyuma yake. Rangi zake zinavutia sana zikionyesha uzuri wa kipekee wa kiumbe huyu.

Kundi ka pundamilia wakiwa wamesimama katikati ya barabara ya vumbi iliyopita kwenye mazingira ya wazi. Barabara hii imezungukwa na vichaka na miti kwa pande zote mbili. Pundamilia hawa wana milia yao nyeupe na nyeusi iliyovutia na anga linaonekana wazi juu.

Nyani amekaa chini akishikilia kitu fulani mkononi mwake labda chakula. Ana rangi ya kijivu na uso wake ni mweusi, inaonekana yuko nje labda msituni au porini kutokana na majani machache yanayoonekana chini, anatazama chini kwa umakini sana.

Wanafunzi wamesimama kwa pamoja na mbele yao kuna mwalimu anaonekana kua anawafunza jinsi ya kupanda miti. Wote wanamuangalia kwa kutabasamu, na wengine kwa kushangaa.

Makaazi duni yaliyopakana na mto au mkondo wa maji. Majengo yamejengwa karibu sana na kingo za maji na yanaonekana kuwa rahisi. Watu kadhaa wako ndani ya maji na pembezoni mwake, baadhi yao wakionekana kufua nguo.

Tembo kadhaa wakitembea kwenye nyika kavu yenye nyasi na miti michache mbali. Mbele kuna tembo wawili wakubwa walio karibu na katikati ya picha mmoja akielekea kulia na mwingine akielekea kushoto. Nyuma yao tembo wengine kadhaa wakiwemo wadogo wanaonekana wakitembea kwa utulivu.

Bustani ndogo iliyopangwa vizuri, yenye mistari ya mimea midogo ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa safu nadhifu. Katikati ya bustani, amesimama mtu aliyevaa koti ya manjano inayoonekana vizuri na buti za vijani. Akionyesha utajiri wa kufanyakazi shambani. Nyuma ya bustani kuna majengo kadhaa.

Mtu amevaa kofia ngumu ya usalama na glavu. Anakusanya taka nyingi kutoka eneo lenye uchafu karibu na maji labda mto au mkono. Kuna rundo kubwa ikiwemo chupa za plastiki na uchafu mwingine. Inaonekana kama juhudi za kusafisha mazingira.

Tembo watatu wakubwa wakiwa wamekusanyika karibu na mimea. Wawili wako mbele wakionyesha mili yao mikubwa na maskio yao makubwa. Mkongo wa tembo mmoja unaelekea upande wa mwingine. Labda wakishirikiana chakula au kuwasiliana.

Miti michache iliotawanyika na nyasi za kijani kibichi. Wanyama wawili porini. Mnyama aliye mbele, ambaye anaonekana kama fisi au mbwamwitu anatembea taratibu. Nyuma yake mwingine anaonekana amesimama mbali kidogo. Picha inatoa hisia ya utulivu na uwazi wa asili.

Kiumbe chenye shingo ndefu na rangi ya kipekee kinachunguliwa kwa upole kimekaribia mbao. Maskio yake yamesimama wima yakisikiliza kwa makini. Nyuma yake mandhari ya miti inaonekana ikionyesha uwepo wa wanyama wengine porini. Jua linaangazia eneo likileta mwangaza laini kwenye mazingira haya tulivu.

Tumbili mwenye rangi ya kijivu na nyeupe akiwa ameketi kwenye tawi la mti au ardhini. Anaonekana akitazama upande huku mazingira yakiwa yamefunikwa na majani na mimea. Ni taswira ya mnyama pori katika makazi yake ya asili yakionyesha utulivu.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamevaa nguo za kitamaduni zenye rangi nyekundu na zambarau wakipiga picha nje. Baadhi wamesimama nyuma na wengine wamekaa mbele. Wanaonekana kuwa na furaha. Nyuma yao kuna miti na mimea.

Vifaru watatu wanatembea kwa pamoja katika mazingira ya porini. Inaonekana kuwa ni mchana na vifaru hao wako barabarani au kwenye njia ya udongo. Mandhari yanayo wazunguka yanaonekana kuwa kavu yenye anyasi fupi na vichaka vidogo. Hali inayoashiria kuwa ni sehemu ya mbuga ya wanyama.

Kiboko kikubwa kikiwa katika mazingira yake ya asili. Mnyama huyu mashuhuri amesimama akinyesha ukubwa na umbo lake la kipekee. Baadhi ya majani marefu yanaonekana mbele na nyuma yake yakipendeza uwepo wake karibu na maji au kwenye sehemu zenye mimea.

Makutano ya bararara yenye shughuli nyingi. Kuna magari kadhaa, pikipiki na mabasi barabarani. Watu wanaonekana wakitembea kando ya bararara kuna miti na majengo nyuma ikionyesha mazingira ya mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au jua kidogo.

Mkusanyiko wa watu wakiwa nje baadhi yao wakiwa wameshikilia mabango ,mbele zaidi kuna mtu ameshika bango kubwa lenye tarakimu nne na asilimia hamsini ,watu wengine kadhaa wanaonekana wakitembea nyuma yao na kula miti na majengo yanayoonekana kwa mbali.

Matatu yenye rangi mbalimbali pamoja na lori jeupe zikiwa zimesimama karibu na kituo cha mafuta. Kituo hicho kina paa refu na mabango yanayoashiria Kangema na Bonjour yakionyesha shughuli za usafiri na biashara.

Shughuli nyingi barabarani jijini Nairobi, kuna basi kubwa lenye rangi ya kijani na njano limeegeshwa au linasubiri katika taa za barabarani. watu wengi wanaonekana wakivuka barabara au wakingoja nyuma kuna miti mikubwa na majengo marefu.

Basi dogo la abiria au matatu likiwa limeegeshwa mitaani na abiria wakingia au kutoka. Juu ya jengo nyuma ya gari kuna mabango yanayoonyesha majina ya maeneo kama Nyahururu, Gilgil, Olkalau na Maralal. Inaonesha shughuli ya usafiri wa umma katika eneo lenye maduka.

Eneo lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au soko kuu. Kuna basi lililo na rangi ya njano jingine la kijani kibichi, na watu wengi wamesimama karibu nao wakionekana wakisubiri au kupanda. Barabarani kuna magari mengine na watu wakitembea.

Barabara yenye magari mengi, yakiwemo malori na magari madogo, chini ya anga lenye ukungu au moshi mzito. Majengo marefu yanaonekana upande wa kulia wa barabara na baadhi ya ujenzi unaonekana upande wa kushoto.

Matatu ya rangi ya manjano na michoro mingi ikiwa imesimama. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, wengine wakiingia au kutoka. Dereva anaonekana ameketi ndani. Inaonekana kama shughuli ya kawaida ya usafiri wa umma jijini.

Mandhari ya jiji yenye magari mengi ya abiria au matatu kama yanavyojulikana Kenya, yamesimama barabarani. Nyuma kuna majengo ya gorofa na miti na inaonekana kama eneo la makazi au biashara lenye shughuli nyingi. Kuna pia majengo madogo yenye paa nyekundu karibu na barabara. Kwa ujumla picha inaonyesha shughuli za usafiri wa umma katika mazingira ya mjini.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa la METRO TRANS likiwa limeegeshwa au likisubiria abiria rangi zake kuu ni bluu, nyeupe na mistari mekundu .Mbele ya basi kuna mtu amesimama akionekana akielekea au akitoka kwenye basi . Mazingira yanaonekana kama barabara au kituo cha basi.

Basi la abiria la Kenya linaojulikana kama matatu likiwa limepambwa kwa rangi na michoro mbali mbali. Ina milango wazi na abiria wanaonekana ndani. Kwenye upande wa basi kuna bango lililoandikwa Sony Classic Sacco na majina ya maeneo mbali mbali kama: Muthaiga, Ridgeways na Kiambu. Matatu imepaki barabarani ikionyesha utamaduni wa usafiri wa umma nchini Kenya.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi, Kenya. Kuna magari mengi yanayoitwa matatu ambayo ni usafiri wa umma yakipita. Pia kuna watu wengi wakitembea pembeni ya barabara. Kuna majengo marefu upande wa kulia na kibao kikubwa cha Kenya Farmer Health Care kinaonekana juu ya jengo. Mandhari inaonyesha msongamano wa magari na watu.

Mandhari ya barabara, pengine katika eneo la mjini au viungani mwa jiji. Kuna alama mbili za barabara zinazoashiria vivuko vya watembea kwa miguu, moja kushoto na nyingine kulia. Katikati kuna eneo wazi lenye nyasi fupi. Upande wa kulia kuna basi la kijani lililosimama. Mbali zaidi, kuna magari mengine yaliyopakiwa au yanayotembea barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo basi kubwa la manjano limeegeshwa upande wa kulia. Mbele yake kuna mtu mweusi akitembea kando ya barabara na nyuma yake kuna magari mengine na watu wachache. Kuna majengo na miti pia.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwezekana katika jiji la Nairobi. Katikati ya picha kuna basi la abiria lenye jina Prominent lilioandikwa kwa herufi kubwa mbele. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea kwenye barabara na kando ya barabara. Baadhi yao wanaonekana wakisubiri usafiri au wakivuka barabara.

Nyuma ya basi la blue lenye maneno metro trans na nambari za usajili, upande wa kushoto kuna watu wachache, wamesimama karibu na barabara na baadhi yao wanaonekana wakitembea. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limepaki barabarani katika mazingira ya mjini. Matatu hiyo ina rangi nyeupe na michoro mbalimbali na mlango wake upo wazi. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu wakionekana wakishuka au kupanda. Nyuma yake kuna majengo yenye mabango ya matangazo ikiwemo moja la Prestige Kericho, Busia lenye namba ya simu.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa nchini Kenya kutokana na muundo na rangi yake. Kwenye upande wa basi kuna namba thelathini na nne na sitini zimeandikwa huenda zikiwakilisha njia au idadi ya viti. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi na mmoja wao anaonekana kushuka au kupanda basi.

Matatu mbili zilizopakwa rangi ya kuvutia zikiwa zimeegeshwa mbele ya jengo lenye jina maximum miracle center . Mtu mmoja amesimama akiegemea matatu ya mbele. Matatu ina namba ya usajili KCH sufuri nane nne A.

Basi la buluu likiwa na jina KPS upande wake. Mwanaume mmoja amesimama karibu na mlango wa basi akionekana kuwa conductor au abiria huku ishara yenye namba arubaini na nne na nauli ya hasmini ikionekana. Mtu mwingine anaonekana akichungulia nje kutoka dirishani nyuma. Inaonekana kama basi la usafiri wa umma.

Mandhari ya mtaa yenye shughuli nyingi. Mbele kuna sehemu ya juu ya teksi yenye alama ya taksi. Nyuma yake kuna magari mengine na watu wakitembea barabarani. Majengo yaliyo kando na barabara yana maduka au biashara mbalimbali na kuna mabango na matangazo yanaonekana. Picha hii inaonyesha maisha ya kila siku mjini.

Barabara yenye mabasi mengi yaliyoegeshwa yakingojea abiria au kuendelea na safari zao. Basi la kwanza lina rangi ya bluu na inaonekana kuwa ndogo kiasi likifuatwa na basi lingine la bluu lenye ukubwa unaofanana. Upande wa kulia kuna basi zaidi lenye rangi mbalimbali ikiwemo machungwa na kijani. Watu wanatembea miguu karibu na basi wakionyesha shughuli za kawaida za mjini.

Barabara ina shughuli nyingi jijini. Mbele kuna magari na mtu anayetembea akiwa amebeba mikoba. Nyuma kuna umati wa watu wakitembea na majengo marizi. Baadhi ya majengo yana matangazo kama vile Tekno. Mbali kidogo kuna sanamu au minara. Waya za umeme zinaonekana angani. Hali ya hewa inaonekana nzuri.

Barabara pana iliyokuwa na magari kadhaa wakitembea. Gari jeupe mbele likifuatiwa na matatu yenye mistari ya bluu na nyekundu. Upande wa kulia kuna magari mengine yakienda upande mmoja. Mandhari yanaonekana kuwa na miti mirefu pembeni.

Basi refu lenye rangi ya kijani limeegezwa barabarani. Huenda lilikuwa linashukisha abiria. Upande wa kushoto wa basi kuna watu kadhaa wamesimama, wengine wakiwa karibu na mti mkubwa.

Barabara ina shughuli nyingi katikati ya jiji. Magari yanasasiriwa kutoka sehemu moja hadi nyingine barabarani. Kwenye upande huu, watu wengi wanatembea katikati ya magari, baadhi yao wakinong’ona na kuzungumza, huku wengine wakijaribu kuvuka barabara. Kuna msongamano mkubwa wa watu na magari.

Barabara enye shughuli nyingi labda jijini Nairobi. Kuna matatu nyeupe uliopambwa na karibu yake kuna watu kadhaa. Mwanamke moja amesimama karibu na bidhaa zilizopangwa labda akiuza matunda au mboga. Wengine wako karibu na matatu na baadhi wamekaa chini.

Barabara yenye shughul nyingi. Upande wa kushoto kuna watu wanaotembea kwenye ukumbi. Upande wa kulia kuna basi kubwa la abiria. Pembeni mwake kuna gari lingine la buluu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, labda ni mchana.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo magari ya aina mbalimbali yanaonekana yakisafiri, kuna lori kubwa la blue , ambalo limebeba mizigo, linafuatwa na mabasi ya njano ambayo yanaonyesha usafiri wa umma . Pia kuna magari madogo na hata pikipiki zinazotembea.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna watu wengi wanatembea kando ya barabara huku wengine wakiwa karibu na basi lililopakiwa pembeni, na limepambwa kwa rangi angavu na picha kubwa ya msanii maarufu ikiwa ni matatu ya aina ya sanaa maarufu jijini.

Mfumo wa kusafirisha maji unaundwa na pipe mbili za manjano na nyeusi. Mabomba meupe na vichungi vikubwa vya buluu. Huu unaweza kuwa mfumo wa kuchunja maji na kutumika kusafisha maji kwa matumizi mbalimbali.

Rundo kubwa la takataka za kila aina zikiwemo nguo, plastiki na vifaa vingine zimetupwa kando ya mkondo wa maji au dambu. Takataka hizi zimefunika sehemu kubwa ya ardhi na mimea mirefu inaonekana pembeni.

Bomba la plastiki jeusi lililounganishwa kwa vali ya mpira iliyoundwa kwa chuma cha pua na viungo vya bluu vilivyong'aa vimeimarisha miunganisho. Kifaa hiki kimejikita juu ya ubao wa mbao huku nyasi chache zikichomoza chini yake, kuashiria labda mfumo wa umwagiliaji au sehemu ya mtandao wa usambazaji maji nje.

Kifaa cha zamani kinachofanana na pambu ya maji ya mkono .kifaa hiki kipo katikati ya picha na kina rangi ya kahawia iliokuashiria imetumika zaidi ya muda mrefu . Nyuma ya pampu kuwa miti yenye majani mabichi na nyazi ikionyesha mazingira ya asili.

Duka, labda la huduma za maji safi au bidhaa za afya kama inavyoonekana kutoka nje. Kuna mabango yenye maandishi kama, purified, na picha mbalimbali zinaonekana kupitia dirisha ya kioo. Lango la kuingia liko upande wa kushoto na duka linaonekana liko kwenye eneo lenye shughuli.

Sinki la kisasa jikoni likiwa na bomba la maji la rangi nyeusi ambalo linatiririsha maji safi kwenye beseni. Maji inateremka kwa nguvu na kuna taswira ya chumba chenye mwanga mzuri labda ya dirisha upande wa kushoto.

Mabomba makubwa ya rangi ya blue . Mabomba haya yameunganishwa kwa vifaa vinavyofana na yote yanaelekea upande moja. Huenda ni sehemu ya mfumo au usambazaji wa maji, kesi au ndoto nyengine. Muundo wao unaonekana kua imara na wenye nguvu.

Bomba tatu za chuma zinatoa maji. Maji hayo yanatiririka chini kwa nguvu ya yaonekana safi na baridi. Bomba hizo zimeunganishwa kwenye ukuta wenye mimea midogo zikionyesha chanzo cha maji safi ni taswira inayoonyesha umuhimu wa maji katika maisha yetu ya kila siku.

Bomba kubwa la chuma likipita kwa mlalo. Lina mabomba madogo na mavali kadhaa yaliyochomekwa ikiwemo vali moja yenye mpini mwekundu inayotoa mvuke. Bomba hili linaonekana kuwa sehemu ya mfumo changamano.

Tanki kubwa la maji likiwa limeekwa juu ya jukwaa la saruji, tanki linaonekana kuwa jeusi na imara likitumika kuhifadhi maji. Nyuma yake kuna majengo mengine na nguzo za umeme, zikionyesha mazingira ya makazi. Hii inaashira umuhimu wa upatikanaji wa maji safi kwa jamii.